Eneo hii ni ya huduma za kitaifa katika nchi ya Kenya. Wahudumu WA serikali wamevalia sare za kikazi zikiwa shati nyeupe na nyekundu na sweta nyeusi. Wote wakiwa wamevalia barakoa wakifanya shughuli mbalimbali kutumia tarakilishi zilizo pangwa mezani

Watu tutafauti tofauti wamekuja kuhudumiwa. Wana wahudumia wamevalia barakoa, wameketi kwa viti vya rangi ya majani. Sehemu hii ni safi mno kwa kuwa kuna mifereji ya maji. Kuna manome mmoja ambaye, anapeana maagizo kule nyuma. Wengine wako hapa wakiangalia kwenye tarakilishi, ni kama wanaonyesha maneno mbalimbali.

Hii ni cheti ya kuzaliwa katika nchi ya Kenya. Kwenye cheti hii, amezaliwa pande ya magharibi, katika hospitali ya Embu. Mkunga ndiye anapeana ujumbe kuhusu cheti hii. Tarehe ya usajili ikiwa tarehe 28. Hapo chini kuna sahihi ya msajilishaji.

Uwanja huu umepakwa rangi ya samawati. Mashabiki wameketi huku wakihudhuria mchezo huu wa mpira ya mikono. Mchezaji wa timu la upinzani, anamnyang'anya mmoja mpira huku akikaribia kuanguka sakafuni. Wachwzaji wamevailia jezi la rangi ya kijivu, wapinzani wakiwa wamevalia jezi za samawati.

Hii ni huduma la serikali. Kuna raia mmoja ambaye anashughulikiwa na wahudumu wa serikali mmoja akiwa amevalia sare za kazi, mwingine amevalia suti. Raia huyu anaonekana akijibu maswali katika karatasi alilopewa. Meza hii kuna vitabu, kalamu, tarakilishi na vikombe vya maji.

Ndani ya hema hii kuna wahudumu watatu wa serikali na raia mmoja, wote wakiwa wamesimama huku wamevalia barakoa, mhudumu mmoja wa serikali anamuongelesha raia huyu, katika hema hii kuna meza iliyopakwa rangi nyekundu na kiti cha plastiki, meza hii ina kitabu na makaratasi.

Wachezaji wa soka wamevalia jezi za machungwa, upinzani wakiwa wamevalia rangi za kibichi. Mashabiki wamejaa katika uwanja huu wengine wakiwa wamevalia jezi za timu wanazoshabikia, wengine wakiwa wamevalia nguo zao za kiraia. Mashabiki wengine wanaonekana wakiwa juu ya uwanja.

Sehemu hii ni ya kushughulikia raia ambao wanataka kutoka katika nchi ya Kenya. Wahudumu ni wengi sana ambao wanawashughulikia raia hao. Raia hao wameketi katika viti wakingoja kushughulikiwa huku wameshikilia makaratasi mkononi mwao. Sehemu hii ni safi na limepakwa rangi ya samawati na nyeupe.

Mchezaji mpira na nguo timu la Ulinzi Stars wanasalimiana wakiwa wameshikilia shati lililoandika jina la mchezaji Silvana. Mchezaji amevalia shati la mpira, mguu wake akiwa amevalia soti. Nyama yao kuna karatasi lililoandikwa Ulinzi Stars na lina michoro mbalimbali.

Raia na waheshimiwa wako kwenye uwanja wa Kasarani. Wote wanahudhuria rais anapoapishwa na jaji mkuu huku akiwa ameshikilia Bibilia mkononi, kando akiwa na mkewe. Hapo chini, kuna mtangazaji wa lugha ya ishara ambaye anawasaidia ambao wana shida ya kuelewa maneno haya, kuelewa kinachoendelea.

Uwanja huu kuna wachezaji wa soka na mashabiki wa timu hizi. Wachezaji wamevalia magwanda ya rangi tofauti tofauti kama vile; samawati, kijani na rangi ya manjano. Hapo juu kuna muda ambao wachezaji wametumia kucheza mpira na magoli ambazo walizozipokea.

Jaji huyu ameshikilia kipaza sauti huku akitabasamu. Nyuma yake kukiwa na ubao wa matangazo iliyoandikwa Milimani High Court Civil Division , ikiwa imechorwa ala za haki na pia kuna bendera ya taifa la Kenya.

Sehemu hii ni ya huduma za serikali. Kuna wahudumu wa serikali wanaohudumia raia kujisajili katika shughuli mbali mbali kama vile NHIF, NTSA na good conduct . Wahudumu wa serikali wamevalia sare za kazi na barakoa. Raia ni wengi ambao wanataka kuhudumiwa.

Uwanja huu umepakwa rangi ya samawati. Wachezaji na mashabiki wote wakiwa wamevalia nguo za rangi ya manjano na nyekundu. Mashabiki wamesimama wakiwashangilia wachezaji wao. Wachezaji wanawaangalia mashabiki wao wakiwainulia mikono juu. Kuna nyasi katika uwanja huu.

Wahudumu wa serikali wanamsajili raia mmoja huku akimpaka rangi kwenye vidole vyake. Kwenye meza hii kuna makaratasi. Hapo kando kuna hema nyeupe ambalo wahudumu wa serikali wamekalia ndani huku wakiwa wamevalia barakoa.

Katika uwanja huu, mashabiki wa mpira ni wengi mno. Wote vijana kwa wazee, wamevalia jezi za Kenya wakiwa na firimbi. Pia wengine wanaonekana wakiwa wamevalia makofia. Katika nyuma ya uwanja, kuna wananchi wa nchi za kigeni, pia wamekuja kushuhudia mchezo huu.

Uwanja huu kuna waheshimiwa na raia wa kawaida walipokuja kuhudhuria kuapishwa kwa rais mustaafu. Hapo kando kuna jaji wakuu wawili na rais mustaafu huku akiwa na bibi yake. Walipokua wakimwapisha huku rais mustaafu akiwa ameshikilia biblia kwa mkono wa kushoto na kushikilia ingine kwa mkono wa kulia.

Uwanja huu umejaa mashabiki wa mpira huku wamevalia shati za samawati zilizo na mistari nyeupe nyeupe wengine wakiwa wamevalia shati za nyekundu. Wameshikilia vitambaa, chupa za maji, vuvuzela , wengine wakiwa wanasherehekea, wanapiga mayowe, wengine wakisalimiana, wengine wakiangaliana, wengine wamebeba.

Eneo hili ni la huduma za nchi. Kuna hema nyeupe ambazo raia wamepiga foleni huku wakitaka kuhudumiwa. Raia ambao wako sehemu hii ni wa aina zote, vijana kwa wazee, wanawake kwa wanaume. Mhudumu huyu wa serikali amevaa sare ya kazi. Katika meza hii kuna makaratasi na matarakilishi.

Uwanja huu una mashabiki wa mpira wanashangilia huku wakiwa wameshikilia chupa ya maji, vuvuzela na vitambaa mkononi wengi wakiwa wamevalia shati zilizo na rangi ya samawati na mistari nyeupe wachache wakiwa wamevalia shati nyeusi, wengine wamevalia manguo ya kawaida.

Wachezaji hawa wanacheza mpira wa kikapu. Mchezaji ameshikilia mpira akiwa amevalia jezi nyeusi huku ndani yake akiwa amevalia jezi ya rangi ya kijani. Katika uwanja huu viti vingi ni ya rangi ya manjano. Viti za kule juu ni nyeusi na vimewekwa alama ya rangi nyeupe, nyekundu na manjano.

Uwanja huu una wachezaji mpira ya mikono. Kuna wachezaji wawili, mmoja akiwa amevalia jezi ya rangi nyeupe na mwingine jezi ya kijani. Mashabiki wameketi kule nyuma wakiwa wameketi kwa viti vya rangi nyekundu. Kando yao pia kuna viti vya samawati zilizo bure. Mashabiki wengine wanaonekana wakiwa wamevalia.

Hapa ni katika mahakama ya juu zaidi nchini Kenya. Mawakili wamejaa nje ya mahakama hii wakiwa wameandamana wakiwa wamebeba makaratasi iliyo na machapisho. Wakili wengine wanatumia vipaza sauti kueleza mambo yao na shida zao. Wakili hawa wakiwa wamevaa sare za kazi.

Onyesho hili ni la chama la Demokrasia ya Kenya, likiwa na rangi nyeusi. Lina mchoro wa mikono miwili ya kusalimiana. Ndani ya umbo lililo duara, lililo na rangi ya manjano kwa undani na rangi nyekundu sehemu ya nje. Hapo chini, wakiwa wameandika tuko pamoja.

Jaji mkuu anaapishwa huku akiwa ameshikilia Bibilia kwa mkono wa kulia. Jaji wawili wamevalia sare za majaji, mmoja akiwa amevalia barakoa. Msimamizi wao akiwa hapo kando, amevalia suti. Nyuma yao, kuna bendera nne za taifa ya Kenya.

Wahudumu wa serikali wamevalia sare za kazi na wote wanatabasamu kwa vile wanafurahia kazi zao. Raia mmoja ameketi kwa vile anasubiri kushugulikiwa. Sehemu hii ina maofisi mengi sana na zimepangwa kuwekwa maua ya rangi nyekundu. Kuna tarakilishi ambazo zimepangwa mezani.

Hii ni seheme za huduma za kitaifa ya Kenya. Wahudumu wa serikali wamevalia sare za kazi na ikiwa shati nyeupe na nyekundu, sweta nyeusi. Wote wakiwa wameketi katika mkutano huku wakiongeleshwa na msimamizi wao. Eneo hili lina maofisi mengi sana.

Wahudumu wa serikali wamevalia sare za kazi na wanabarakoa mdomoni. Kwenye meza kuna tarakilishi na kitabu. Anae wasimamia wahudumu hawa wa serikali inaonekani kama anawapa maagizo. Jumba hili lina maofisi mengi ambayo imetenganishwa kwa kioo.